Vijana wanaofanya kazi ya usafirishaji wa kutumia bodaboda wameziegesha nje ya "ATM", na kuingia ndani ili kujipatia fedha zitakazowasaidia kuendelea na safari yao.

Nje ya benki ambayo inajishughulisha na utoaji wa mikopo kwa wajasiriamali wadowadogo wadogo ili kuwasaidia mitaji yao kukua na kufanya biashara kubwa, watu ni wengi wanaoingia na kutoka ili kujipatia huduma hii.

Eneo la mapokezi ndani ya benki amefika mwanaume aliyesimama mbele ya dawati la mhudumu wakati anampatia maelekezo, ili aweze kugundua ni namna gani anampatia ufunguzi wa changamoto aliyokuja nayo.

Nje ya benki yameegeshwa magari ambayo hukodishwa na kuwasafirisha watu mbalimbali hasa wale wenye kipato cha kati, na wateja wao wameingia ndani ili kujipatia huduma walizozifuata na baadaye kutoka na kuendelea na safari mpaka kufikishwa pale ambapo walikubaliana.

Nje ya benki yameegeshwa magari mbalimbali, mengi yakiwa ni ya gharama kubwa na ya kifahari, ambapo madereva wameingia ndani ili kujipatia huduma walizozifuata. Kisha kutoka na kuendelea na safari zao.

Ndani ya baa, zimewekwa chupa tatu zenye pombe ya kilevi mezani, wakati ambao wafanyakazi wametoka makazini na kutaka kijuburudisha na kujipumzisha kabla ya kwenda kulala na kuianza siku mpya ya kesho.

Ndani ya baa vinywaji vingi vimejaa mezani, nyingi zikiwa ni pombe kali ambazo zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti. Huku maandishi yakielezea kiasi cha ulevi na siku ambayo bidhaa inaisha matumizi yake.

Ndani ya baa ikiwa imesafishwa vizuri muonekano unaovutia unaotokana na taa mbalimbali zinazowaka bila kuzimwa wakati wote huku vinywaji vikiwa vimepangwa ndani ya majokofu kwa ajili ya wateja wanaofika hapo baadae.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani vikiwemo vitafunwa kama vile maandazi, vitumbua, chapati bila kusahau maziwa ya chai ambayo mfugaji ameyakamua na sasa amemletea muuzaji apate kuwapatia wateja wake.

Wakati wa asubuhi na mapema nje ya kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa hasa yale ya chai, wameunga mstari wateja ili kujipatia huduma hii na kwenda kuandaa kifungua kinywa kabla ya kuelekea kazini.

Mwanamke ambaye ni mfugaji wa mbuzi wa maziwa baada ya kuyakamua asubuhi na mapema, sasa anayachuja ili kuondoa kila uchafu ulioingia kwa bahati mbaya, ili wateja wanapofika wayakute yakiwa safi na kuyanunua na kwenda kuyaandalia kifungua kinywa.

Kibanda ambacho kinauza bidhaa zinazotokana na maziwa kilichojengwa katikati ya makazi ya watu, kimefunguliwa na tayari mwanaume amefika ili kujipatia huduma, ambayo tayari ameagiza na kuendelea na shughuli zake za siku nzima.

Majokofu matatu yamesimamishwa ndani ya chumba, Moja zimehifadhiwa juisi za boksi, lingine soda na la mwisho bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, zimewekwa ndani yake ziendelee kupata ubaridi ambao watumiaji wanauhitaji.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, wateja watatu wamesimama dirishani wakisubiria kupatiwa huduma, ili waendelee na safari ya kwenda nyumbani kupumzika baada ya kuchoshwa na majukumu ya kutwa nzima.

Marafiki watatu ambao ni wapenzi wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, hasa mtindi; wamefika dukani na wameketi kwenye viti, huku wakiendelea kujipatia kiburudisho, wakinywa na kuifurahia siku yao.

Mwanamke ambaye ni mpenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, tayari amefika duka linalouza na kusimama dirishani akisubiria kupokea ile ambayo amaeagiza na kurejea nyumbani.

Majokofu manne ya kisasa yamesimamishwa ndani ya chumba, mawili ya aina moja na mengine yanayofanana, huku yakihifadhi bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ili kupata ubaridi unaohitajika kwa watumiaji.

Duka ambalo linasifika kwa kutoa bidhaa nzuri ya maziwa yaliyochujwa na kuwekwa kwenye usafi wa hali ya juu, wateja wamejaa waliopanga mstari ili kujipatia huduma hii na baadaye kwenda kuandaa chakula cha mchana.

Nje ya duka linalouza maziwa hasa ya chai wamejaa wateja ambao wanataka kwenda kuandaa kifungua kinywa huku kando kukiwa na vifaa na vyombo tofautitofauti ambavyo tayari ni chakavu.

Mfugaji wa ng'ombe wa kisasa baada ya kuyakamua maziwa alfajiri na mapema, sasa ameyaleta dukani akiendelea kuwapimia wateja wake ili kwenda kujiandalia kifungua kinywa.

Jokofu kubwa lenye milango miwili, limeegeshwa ndani kando ya ukuta. Ambapo ndani yake yanahifadhiwa maziwa, ili kuhakikisha yanapata ubaridi vizuri kwa ajili ya watumiaji wote.

Duka ambalo linapatikana maeneo ya vijijini linauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na mwanaume ambaye ni mpenzi wa huduma hizi amefika akisubiria kupewa kile ambacho amekiagiza tayari.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, mtoto wa kiume ambaye ni mpenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, amesimama akitazama kwa umakini zile ambazo zimepangwa kwenye shelfu ili ajionee ile ambayo itamfaa na anayoipenda zaidi.

Mwanaume anayejishughulisha na biashara ya kuuza maziwa amefika kazini kwake amefanya usafi, ikiwa ni pamoja na kusafisha vyombo vyake kwa maji ya moto sabuni na kuvianika ili sasa wateja wanapofika wavikute vipo salama na kujipatia huduma hii.

Majokofu mawili yenye muonekano rangi na ukubwa unaofanana yamesimamishwa yakiwa ndani yake, zimeifadhiwa bidhaa mbalimbali hasa zinazo tokana na maziwa ili zipate ubaridi unaohitajika na walaji.

Mgahawa mdogo unaouza bidhaa mbalimbali kama vile chakula cha mchana na jioni bila kusahau huduma mbalimbali zinazotokana na maziwa, wakati mazingira ya nje na ndani ni machafu na hatarishi kwa wale wote wanaotumia.

Watu wawili ambao ni mke na mume wake, wamesimama nje ya kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, wakiendelea kujadiliana ili kujua ni zipi ambazo zitawafaa wao na familia yao.

Muuzaji wa duka linalotoa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, amefika tayari akiendelea kufanya usafi kwa kufagia, ili wateja wanapofika wakute mazingira ni safi, salama na rafiki kwao.

Jokofu ambalo ni chakavu lililokuwa linatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa limewekwa kwenye chumba ambacho kinavifaa vingine vyote avitumiki tena kwasababu ya kuharibika.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa amefika mteja na kuegesha gari yake ili kujiandaa kushuka na kupenda kujipatia huduma hizi.

Duka linalotoa bidhaa mbalimbali zinalotokana na maziwa ambalo liko kando na nyumba iliyojengwa kwa matofali yakuchongwa watu wawili tayari wamejipatia huduma na wanazungumza kwa kupeana mawazo tofauti tofauti.

Duka linalouza maziwa hasa ambayo yamegandishwa limefunguliwa na kuwekwa juu ya meza, ili kila mtembeee wa miguu ajionee na kukaribia kufanya manunuzi yake ili kwenda kuyaandaa kifungua kinywa cha asubuhi.

Mwanaume ambaye ni mpenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, tayari amefika dukani na kujipatia huduma mapema na sasa anatoka, ili kuelekea kwenye shughuli zake za kila siku.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, hasa zile zinazotokana na maziwa, muuzaji amefika huku mteja wake amesimama dirishani akisubiria ampatie huduma ambayo tayari ameagiza.

Mwanamke anayefanya biashara ya bidhaa mbali mbali zinazotakana na maziwa, akiwa na furaha tele na bashasha usoni kwake, baada ya siku nzima iliyo jaa mafanikio tele kutokana na kumaliza mzigo wote aliokuwa ameuingiza dukani.

Mfanyabiashara mdogo anayeuza duka, ambalo zinapatikana bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, amefika na ameshafanya usafi wake vizuri, amesimama kwenye meza kwenye lango la kuingilia ili kuwasubiri wateja wake wawasili.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, muuzaji amemleta mteja eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya bidhaa zinazotokana na maziwa, ili kuweza kumchagulia ile ambayo ameifuata kutoka nyumbani.

Majokofu mawili makubwa ya kisasa ambayo huwa yanatumika kuhifadhi na kuuzia bidhaa mbalimbali hasa za maziwa; yakiwa yameegeshwa kwenye mazingira ambayo ni machafu na siyo salama kwa ajili ya wale wanaoyatumia.

Kijana wa kiume ambaye ni mpenzi wa bidhaa mbali mbali zinazotokana na maziwa, tayar amefika kwenye kibanda na kutoa oda yake, akiwa amesimama imara kusubiri muuzaji aweze kumhudumia na kuendelea na safari yake.

Jokofu limewekwa ndani ya chumba huku waya unaotumika kuingiza nishati ya umeme hatimaye kuwaka na kufanya kazi umepita kwenye njia ambayo watu hupita mara kwa mara, na kuhatarisha pale ambapo watajikwaa na kuanguka na kupata madhara tofautitofauti kwenye miili yao.

Duka linaliuza bidhaa mbalimbali hasa maziwa ya chai. Muuzaji baada ya kuwasili mapema na kufanya usafi vizuri ameketi ndani akiwa amevalia mavazi ya kazi tayari kabisa kuwahudumia wateja wote watakaofika.

Kitanda kilichosanifiwa nakuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu, chenye ukubwa wa tano kwa sita tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na hata nyumba za kulala wageni, huku pembeni imeegeshwa pikipiki ambayo mteja amekuja nayo ili aweze kuikagua.

Samani za nyumbani zinauzwa ikiwa ni pamoja na meza nzuri na stuli zake zilizochongwa na kusanifiwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, huku rangi yake ikiwa nzuri na inayomvutia kila mteja bila kusahau makochi aina ya sofa na zenyewe zipo tayari kwa ajili ya familia yenye watu wasiopungua watano.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi ya mbao chenye ukubwa wa tano wa sita, na matumizi yake ni ya nyumbani na hata kwenye nyumba za kulala wageni.

Kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao nzuri na baadaye kupigwa rangi isiyong'aa sana chenye sehemu ya juu na ya chini ambacho kwa kawaida hutumika mashuleni hasa shule ambazo maeneo yao ni madogo na hawawezi kuviingiza vitanda vingi kwa wakati mmoja.

Meza fupi zinazolingana na stuli zimesanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, na zipo tayari kwa ajili ya familia ambazo hazizidi watu wanne na kutumika wakati wa chakula.

Makochi aina ya sofa ambayo familia nyingi za kiafrika hivi sasa ndio wameanza kuyatumia, yanayochongwa vizuri na baadaye kufunikwa kwa vitambaa, ambayo rangi yake inakua imepoa kwa ajili ya matumizi ya kifamilia.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa ikiwemo meza ambayo ina kioo chake pembeni hususani kutumika na wanawake kuweka vipodozi vyao mbalimbali na kuketi mbele yake wakati wakijiremba kabla ya kutoka nyumbani

Meza na viti vyake ambavyo vyote vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, rangi yake iliyopoa inavifanya vivutie zaidi na ni mahususi kwa chakula ndani ya familia ya watu wasiozidi nane.

Kijana wa kiume baada ya kumaliza masomo yake katika chuo cha ufundi, sasa ameingia kazini rasmi na kuanza kutengeneza samani mbalimbali za ndani kwa kutumia malighafi za mbao.

Meza pamoja na viti vyake vimesanifiwa vizuri na kuchongwa kwa kutumia mbao, na baadaye kupakwa rangi ambayo haing'ai sana na tayari kwa ajili ya familia ili kuweza kuitumia kwenye chakula cha mchana, jioni na hata asubuhi yenye watu wasiopungua sita.

Kitanda ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma na mbao kiko tayari kwa ajili ya watumiaji wote wa nyumbani, nyumba za kulala wageni na hata shule ambazo wanafunzi wanalala hukohuko.

Samani zinauzwa ikiwa ni pamoja na meza maalumu inayotumiwa na wanawake kuvihifadhi vipodozi na kiti kilicho kando yake ambacho hukikalia wakati wakijipodoa kabla ya kutoka nyumbani.

Eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya kupata chakula ndani ya hoteli, wateja wamefika wanaendelea na mlo wao wa mchana ambao wanaufurahia kutokana na kuandaliwa na wapishi wazoefu na wabobezi.

Wakati wa likizo shule zimefungwa mama ametembelea moja ya hoteli akiwa na watoto wake wawili, ili kuweza kujiburudisha na kuhakikisha wanapumzika vya kutosha kabla ya kurejea tena kwenye masomo.

Wahudumu wawili wa hoteli wakiwa eneo la mapokezi, huku wakimfurahia mteja ambaye amefika na kuwaelezea huduma ambayo wameifuata, wakijiandaa kuweza kuhakikisha anakuwa salama na kupata anacho kihitaji.

Ndani ya hoteli mhudumu ambae amemletea mteja chakula alichokiagiza huku akihakikisha anafuraha tele kabla ajaanza kula chakula ambacho kimeandaliwa na kimetengenezwa kwa usafi na ubora wa hali ya juu.

Ndani ya hoteli yenye mazingira yanayovutia yaliyopangwa kwa samani nzuri na za gharama kubwa kama vile viti vyenye mito yake, meza na mauwa, ambapo kila mteja anayefika anastaajabu na kufurahia.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli amefika mwanaume mmoja, amesimama mbele ya dawati la muhudumu akimuelezea kile ambacho amekifuata na hatimae aweze kupatiwa.

Vyumba vya kulala wageni hotelini, vikiwa visafi na vimewekwa kwenye mazingira yanayomvutia kila anayeingia na akitoka kuenda kumsimulia kila mtu wa karibu yake na wote kuipenda sehemu hii.

Muonekano wa ndani ya hoteli iliyopambwa kwa kutumia samani tofauti tofauti kama vile meza, viti, mauwa na picha za Ukutani, huku wote wanaoingia watu wenye hadhi na gharama za juu.

Mazingira ya ndani ya hoteli, eneo lililotengwa kwa ajili ya chakula, viti na meza vilivyochongwa vizuri kwa kutumia mbao vimepangwa na kuyafanya mazingira yawe mazuri na yanayovutia kila mteja anayefika.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni huku wanawake wawili waliojawa furaha tele wakikabidhiana mboga za majani, ambazo waliahidiana kwa muda mrefu na sasa wameitimiza ahadi hiyo.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, watu ni wengi wanaendelea kujichagulia hasa zile za matunda ambazo huenda kusafisha vizuri na kuyachonga, kusaga na baadaye kujipatia juisi nzuri iliyojaa virutubisho kwa ajili ya afya.

Mwanamke mchapakazi tayari amefika sokoni amezisafisha karoti zake na tayari anataka kuanza kuzipanga mezani, ambazo mbali na kupikia chakula pia wakati mwingine hutumika kuchanganya kwenye juisi ya maembe, nanasi na hata papai.

Sokoni kumejaa bidhaa mbalimbali huku mwanaume akiwa na mke wake wakizunguka na kutafuta, ili kuzipata zile ambazo wamewaahidi watoto wao watawapatia kama zawadi msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka.

Wanawake wanafanya biashara sokoni ya bidhaa mbalimbali nyingi zikiwa ni nyanya walizozipanga mafungumafungu juu ya masinia, huku wakiwa wameketi wasubiria wateja wafike.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nafaka kama vile mchele, uliowekwa kwenye magunia makubwa na gharama kuandikwa juu yake ili kila mteja anapofika aweze kuiona bila kuulizia.

Ndani ya soko zinauzwa bidhaa mbalimbali za chakula ambazo zimepangwa vizuri mezani, huku wanawake wawili ambao ni muuzaji na mteja wake wamesimama, wakikabidhiana mboga za majani baada ya kuwa washirika kwa muda mrefu.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, vikiwemo viungo vya mchuzi wa nyama au samaki kama vile nyanya chungu, karoti, hoho vyote vinafanya mboga iwe tamu na yenye harufu nzuri ya kuvutia inayoweza kuliwa na ugali au wali.

Watu wengi wamejaa sokoni wakiendelea kuzunguka huku na kule ili kuzitafuta bidhaa walizozifuata wengine wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali ambayo yanajiri kwenye maeneo wanayoishi.

Mfanyabiashara wadogo wadogo wanaoitwa kwa jina la machinga, wanaendelea kuuza bidhaa eneo ambalo si rasmi na wakati wowote watunza mji wakifika kuwafukuza mpaka kuharibu bidhaa zao.

Zao la biashara aina ya nyanya zinauzwa sokoni zikiwa ni nzuri bado zimetoka shambani wakati wa asubuhi, na sasa zinasubiria wateja wote ambao wananunua na kwenda kuzitembeza mitaani ili kujipatia kipato cha kujikimu na familia zao.

Matunda mbalimbali yanauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na machungwa, maembe, nanasi ambayo kwa kawaida mnunuaji huenda kuyachonga na kuyaandaa vizuri na baadaye kisaga juisi nzuri kwa ajili ya matumizi ya familia.

Bidhaa mbalimbali za kiafrika zinauzwa soko nyingi zikiwa ni urembo kwa wanawake kama vile vikuku vya mguuni, mikufu ambayo huvaliwa shingoni na wengine kwa urembo zaidi huvaa kiunoni.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na mchele, ambao mara nyingi maeneo ya mjini huoenda kuupija jkama ubwabwa, au wengine kuweka viungo na kuutengeneza chakula aina ya pilau.

Mwanaume ambaye ni mfanyabiashara ambae pia ni mpenzi wa soka, akiwa sokoni ameshapanga bidhaa zake lakini pia ameshika gazeti linalihusiana na michezo ya ndani ya nchi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni nyingi zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki, ili kumuhakikishia mteja yakwamba ni safi na salama kwa afya yake na familia nzima.

Bidhaa mbalimbali za vyombo zinauzwa sokoni vikiwa vingi vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma kama vile ambavyo vinatumika kuweka chakula na kuhifadhi joto kwa muda mrefu, kwenye familia mbalimbali ambazo zinatoka asubuhi na kurudi jioni wakiwa wamechoka hivyo wakati wa kupika hautoshi.

Mwanadada ambaye ni mfanyakazi wa moja ya benki zinnazotoa mikopo kwa wajasiriamalai wadogowadogo ili kuhakikisha wanakua kwenye biashara na mitaji yao kuongezeka, ameketi ofisini akifurahia huduma hii ambayo ni msaada mkubwa kwa wanajamii.

Vijana wanojishulisha na kazi ya bodaboda yakusafirisha watu eneo moja kwenda jingine baada ya siku nzima ya kazi sasa wameingia kwenye kibanda kinachotoa huduma mbalimbali za fedha kwa kutumia simu ilikuweza kuziifadhi na kiujiwekea akiba.

Pembezoni mwa njia ya watembea kwa miguu kipo kibanda kinachotoa huduma mbalimbali za kifedha, kwa kutumia simu ya mkononi kama vile kutoa na kuweka hasa kwa wajasiliamari wadogo wadogo kama vile bodaboda.

Nyumba iliyojengwa kwa urefu wa ghorofa moja ambayo inakaribia kuwa chakavu imewekwa sokoni ili kwa wale wanaotaka kuinunua na baadae kuitengeneza upya waweze kufanya hivyo kwa gharama nafuu.

Nguo zinauzwa ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la kibiashara, watu ni wengi wanaume kwa wanawake wakizunguka na kujichagulia zile ambazo zinawafaa.

Viatu na nguo kwa ajili ya watoto wa kike vinauzwa ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara, magauni ambayo yana rangi nzuri muonekano na ukubwa ambao unatofautiana.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la kibiashara, wanunuzi baada ya kuzunguka huku na kule na kujipatia huduma walizozifuata, sasa wamesimama kwenye dawati la malipo ili, kuweza kulipia gharama zao na kuendelea na shughuli zao za siku nzima.

Ndani ya moja ya duka lililopo kwenye mji mkubwa wa biashara, zinauzwa nguo tofauti tofauti hasa makoti ya suti kwa kiume yaliyo na rangi zisizofanana, huku yakivutia sana kwa ajili ya wale wote wanaofanya kazi za ofisini.

Ndani ya duka linalouza nguo lililopo kwenye jengo kubwa la kibiashara, zimepangwa vizuri kwenye mstari uliyonyooka; yakiwemo mashati mazuri na suruali zenye muonekano rangi na ukubwa tofautitofauti na zote ni za wanaume.

Duka ambalo liko kwenye jengo kubwa la kisasa la biashara, zinauzwa nguo tofautitofauti kwa wenye umri mdogo wa kati mpaka watu wazima na pembeni kipo chumba maalumu ambacho mteja anaweza kuingia na kujaribisha ili kuona kama ameipenda na imemkaa vizuri.

Moja ya duka lililopo katika jengo kubwa la biashara, vinauzwa viatu vya mtumba vingi vikiwa vya watoto, vilivyopangwa vizuri ili kila mama anayekuja na wanae waweze kuvifikia kiurahisi na kujaribisha.

Duka ambalo lipo ndani ya jengo kubwa la biashara linauza mashati mbalimbali ya kiume yenye muonekano usiofanana huku yote yakiwa na punguzo la bei la hadi asilimia hamsini na tano

Ndani ya duka lililopo kwenye ya jengo kubwa la biashara, zinauzwa nguo mbalimbali hasa za watoto zenye: rangi, muonekano na ukubwa usiofanana. Pembeni kipo chumba maalumu kwa ajili ya wale wote wanaohitaji kuzijaribisha kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali za vyakula, zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti kama vile chupa za plastiki, bahasha, vikopo; vyote ni kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na mikate iliyotengenezwa kwa kutumia unga wa ngano, ambayo inapendwa sana kwa jamii ya kitanzania hasa kwa kifungua kinywa cha asubuhi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na viatu vyenye rangi, muonekano na ukubwa usiofanana kwa wateja wote hasa wanaofika wakiwa ni familia moja.

Nafaka mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, nyingi zikiwa zinachanganywa na baadaye kwenda kusagwa na kupatikana unga wa lishe maalumu kwa ajili ya watoto na hata watu wazima ambao ni wagonjwa, ili kujipatia virutubusho tofauti tofauti.

Ndani ya duka la kisasa Matunda na mboga za kisasa, maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya m boga mboga na matunda yamepangwa vizuri mezani kwa ajili ya wote wanaokuja kununua rejea rejea na kula hapo au wanaopeleka na kushiriki na familia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya vinywaji baridi ikiwa ni pamoja na soda na juisi za maboksi, vyote vyenye maandishi yanayoelezea aina yake na siku ambayo inaisha muda wa matumizi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo limetengwa kwa ajili ya bidhaa mbalimbali za wanawake ikiwa ni pamoja na mafuta ya losheni, yanayowafanya kuwa na ngozi nyororo na inayovutia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa bidhaa zimepangwa vizuri kwenye mashelfu, ikiwa ni pamoja na juisi za matunda zilizochakatwa na kusindikwa na sasa zipo tayari kwa ajili ya watumiaji.

Binti ambaye anapenda bidhaa zenye hali na azi ya hali ya juu akiwa ndani ya duka kubwa la kisasa amebeba kikapo mkononi akiendelea kuchagua kabla ya kwenda kuzilipia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa wakati wateja wakizunguka huku na kule ili kujipatia huduma walizozifata. Mwanaume mmoja amesimama huku anakodolea macho baadhi ya bidhaa zilizopo mbele yake.

Ndani ya duka kubwa la kisasa vinauzwa vyombo mbalimbali vya nyumbani, vingi vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki na wateja wanawake wanapita kujichagulia na baadae kwenda kufanya malipo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, mazingira yamesafishwa na kuwekwa safi kabisa, huku bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ulionyooka, kuzifanya ziweze kufikika kwa wateja wote wanao wasili.